Watu wengi wamekusanyika hospitalini kumuona mama aliyejifungua. Watu hao ni ndugu, jamaa na marafiki wakiwa na nyuso za furaha na baadhi wakibeba zawadi kama vile nguo za mtoto na vyakula.

Mama amebeba mtoto wake mchanga baada ya kujifungua huku akitabasamu kwa furaha. Mama huyu anaonekana mwenye afya ya mwenye nguvu licha ya uchovu wa kujifungua. Mtoto amelazwa vizuri mikononi mwa mama yake akiwa amefunikwa kwa nguo za joto.

Muhudumu wa afya ametembelea mama mjamzito nyumbani kwake. Wameketi pamoja huku muhudumu akifungua kitambaa au mkoba, wenye vifaa vya afya kama vile fomu, daftari na baadi ya vifaa vya vipimo. Wanaongea kwa utulivu na muhudumu anamuuliza maswali huku akiandika taarifa muhimu.

Hii ni dawa ya chanjo ya MMR , ikiwa mezani pamoja na sindano ya kuchanja. Chupa ya dawa imeandikwa MMR Vaccine ikiwa na kievu maalum kwa ajili ya chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Pembeni kuna sindano mpya iliyofungwa vizuri kwa ajili ya usafi wa usalama wa mgonjwa.

Naona muuguzi akimchanja mtoto kwa njia ya mdomo, mama yake akiwa amembeba kwa ungalifu. Mtoto anaonekana mtulivu akiwa analalishwa kidogo ili kupokea matone ya chanjo.

Mama mmoja akipewa chanjo ya korona katika kituo cha afya amevaa mavazi ya kawaida na ameketi kwenye kiti maalum cha huduma ya afya. Muuguzi au daktari aliyevaa mavazi ya kinga kama glovu na barakoa anamchanja mama huyo kwa kutumia sindano kwenye mkono wa juu.

Mtoto mchanga amebebwa mkononi na mama yake, akiwekewa dawa huku mdomoni kwa kutumia kidonge cha maji. Mtoto anaonekana ametulia, mdomo wake umefunguliwa kwa upole na macho yake yanatazama juu au yamefumbwa.

Vyupa vitatu vya madawa vikiwa mezani. Vyupa hivi vinaonekana kuwa katika hali nzuri vifuniko vikiwa vimefungwa salama. Madawa haya ni ya kuongeza kiwango cha vitamin D mwilini yanayosaidia afya ya mifupa na kinga ya mwili.

Chupa hii imefungwa vizuri ikiwa na rangi ya kahawia au kijani ishara ya bidhaa ya asili. Kwenye lebo kuna maelezo mafupi kuhusu matumizi ya dawa hiyo, ikieleza kuwa ni ya dawa ya kusafisha mwili na njia ya asili.

Chupwa kimepambwa kwa utaratibu wa kiafya ukiwa na bango au lebo ilioandikwa iron chelet tiredness and fatigue reduction . Meza ndogo imepangwa na vidonge au chupa zenye tembe za madini ya chuma zinayoonyesha kuwa ni mahali pa ushauri au usambazaji wa virutubisho.

Nzige wengi wakiwa wamevamia shamba na wanakula mimea kwa wingi. Nzige hao wametanda juu ya majani, mashina na hata matawi ya mimea mbalimbali kama mahindi, kunde na mgomba.

Dawa hii hupewa kwa ushauri wa daktari na lazima itumike kwa uangalifu kulingana na kipimo kilichoshauriwa. Mazingira ya dawa yanaonekana kuwa ya duka la dawa au kituo cha afya.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika chumba maalum cha kliniki ya meno, mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno, cha umeme, akiwa ameegemea nyuma, kwa utulivu huku mdomo wake ukiwa wazi, daktari amevaa koti jeupe, barakoa, glovu na miwani ya kinga akitumia vifaa maalum kama kifaa cha kuchunguza meno.

Mtu ako ndani ya chumba maalum cha kuhifadhi watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Ana uangalifu mkubwa, anatazama mashini za kusaidia uhai wa watoto hao. Anaangalia kwa makini vipimo na hali ya mashini kisha anashika kwa tahadhari kifaa kimoja.

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga, wananyunyizia dawa ya kuua mbu ndani na nje ya nyumba, kwa ajili ya kuzuia malaria.

Kuna chupa ya dawa ikiwa mezani. Chupa hiyo imefungwa vizuri na iko na kibandiko chenye maelezo ya jina la dawa, dozi na maagizo ya matumizi. Rangi ya chupa ni kawia yenye kifuniko nyeupe inayosaidia kuhifadhi dawa dhidi ya mwanga.

Daktari wa macho akiwa amevaa koti jeupe la kitabibu. Anamchunguza macho ya mgonjwa kwa kutumia mashini maalum ya macho. Mgonjwa ameketi mbele ya kifaa hicho, akiwa ametulia huku uso wake ukielezwa kwenye sehemu maalum ya mashini .

Eneo hili ni la vyoo vya kisasa pamoja na sehemu ya kunawia mikono. Vyoo vimejengwa kwa kutumia imara na milango iliyofungwa vizuri kila mlango ukiwa na alama ya kuonyesha matumizi ya kike au kiume.

Akina mama wameketi kwa utulivu wakiongea na muhudumu wa afya . Muhudumu huyo anawaelekeza kwa upole huku akitoa elimu ya afya , akina mama wanasikiliza kwa makini na wengine wakiandika kwenye daftari

Mkulima akiwa shambani, akinyunyuzia mimea dawa kwa kutumia pompu ya mkono, iliyobebwa mgongoni, amevaa mavazi ya kujikinga kama vile glovu barakoa, koti la plastiki, ili kuzuia kugusana na dawa ya kuua, wadudu au magonjwa ya mimea.

Mkono umevaliwa glovu nyeupe ya mtabibu na anashikilia sindano pamoja na chupa ya chanjo. Mkono huo huenda ni wa mhudumu wa afya aliye tayari kutoa huduma ya chanjo.

Mkono umevaliwa glovu ya blue ukiwa umeshika sindano iliyojaa chanjo ya MMR vaccine . Sindano hiyo imeandaliwa kwa shughuli, ishara ya maandalizi ya kutoa chanjo dhidi ya magonjwa matatu muhimu, surua, matumbwitumbwi na rubela.

Wahudumu wa afya, wanafundisha wanafunzi wa kike jinsi ya kuweka pad kwenye nguo za ndani. Wahudumu hao wamebeba mifano ya pad na chupi, wakiwaelekeza hatua kwa hatua, kwa utaratibu na heshima. Wanafunzi wanasikiliza kwa makini huku wengine, wakijaribu kwa vitendo jinsi vya kuwekwa vizuri.

Mtu mmoja amesimama karibu na bango lililoandikwa water step , akiwa ameinua mkono kwa furaha huku akitabasamu. Nyuma yake, kuna matangi makubwa mengi ya rangi nyeusi, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakionekana kutumika kuhifadhi maji.

Mama amesimama akipokea huduma, huku mhuduma akiwa mbele yake akifungua kitabu na kuchukua kalamu ili kuandika au kujaza fomu. Mama anaonekana mtulivu akisikiliza au kujibu maswali.

Mama amebeba mtoto wake mchanga huku, mhudumu akimdondoshea dawa mdomoni. Mhudumu huyu amevaa sare rasmi ya matibabu, akitumia kidonge cha sindano au tonge maalum kwa upole kuhakikisha mtoto anapata dozi iliyostahili.

Wanaafya wawili wakiwa kwenye sehemu ya kazi, wananawa mikono kwa uangalifu wakifuata taratibu za usafi wa mikono kabla ya kuanza au baada ya kumaliza huduma ya matibabu.

Mama anakatakata mizizi wa mti kwa ajili ya kuhifadhi kama miti shamba. Amechukua mizizi huo kwa kutumia kisu, kwa shoka ndogo. Anakata vipande vidogo kwa umakini. Vipande hivyo vinawekwa kwenye chombo maalum kama kikapu kwa kuhifadhi.

Daktari akiwa anampatia mtoto dawa kwa mdomo kwa uangalifu. Daktari huyu amejivaa vizuri huku akitumia kijiko maalum au kidonge cha dawa kumpa mtoto. Mtoto ameketi kwa utulivu akiwa anaangalia daktari.

Dawa hii ni ya aina vidonge kulingana na aina yake na hutumika kwa matibabu ya maambukizi mbalimbali kama vile ya njia ya hewa, koo na ngozi. Chupa imefungwa vizuri na imeandikwa maeleza ya dosi na maelezo ya matumizi. Pembeni kuna jikaratasi chenye tahadhari na mwongozi wa matumizi salama.

Watu wengi wakiwa wamesimama kwa mistari mirefu, wakisubiri kupokea msaada wa chakula. Wengine wameshika vikapu, magunia madogo au mifuko, huku wakielekeza kupata huduma ambao walikuwa wamekujia.

Chanjo ya Amaril Stabilizer ikiwa imehifadhiwa kwa uangalifu katika jokofu la hospitalini. Chupa za chanjo zimeandikwa vizuri na zimepangwa kwa mpangilio kwenye trei na plastiki. Chanjo hii inayotumika kuzuia homa ya manjano inahifadhiwa katika hali ya baridi kama inavyohitajika.

Muuguzi akimuchanja mtoto mchanga ambaye amebebwa kwa uangalifu na mamaye. Mamaye ameshika mtoto kwa upole, huku akimfariji asilie. Mguuzaji amevaa sare za afya, glovu na barakoa, akitumia sindano kwa uangalifu na haraka, kuchanja kwenye paja la mtoto.

Viongozi wa serikali wakizindua rasmi mradi wa maji safi kwa jamii. Wamesimama kwenye jukwaa linalopambwa kwa mabango yenye nembo ya serikali na ujumbe wa kampeni ya maji safi kwa wote.

Mama na mwanawe wakitembea kwa uangalifu, wakielekea eneo lililoathiriwa na mafuriko huku mama akitangulia mbele na mtoto akimfuata kwa karibu. Wamevaa mavazi yao kidogo na nyuso zao zinaonyesha huzuni na mashtuko.

Mama amepokea chanjo ya kirina kutoka kwa mtaalam wa afya. Amevaa mavazi ya heshima na ameketi kwa utulivu huku mkono wake ukiwa wazi kwa shindano. Mhudumu wa afya aliyevaa glovu na koti jeupe anampatia chanjo hio kwa uangalifu akitumia taratibu zote za usafi na usalama.

Wazima moto wawili wakiwa kazini, wakizima moto mkubwa ulioshika nyasi kwa wingi katika eneo la wazi ,wamevaa mavazi rasmi ya kuzima moto yenye kinga kamili na helmeti na wanaitumia mashine ya kunyunyizia maji kuidhibiti moto huo unaoendelea kuenea kwa kasi kwenye nyasi kavu .

Naona chanjo ya MMR vaccine ikiwa mezani au katika chumba cha afya. MMR inamaanisha chanjo dhidi ya surua, matende na rubela. Chupa ya chanjo hiyo imeandikwa kwa herufi wazi na iko karibu kutumika.

Mzee mmoja akiwa ameketi kwa utulivu wakati anadungwa sindano na mhudumu wa afya. Mzee huyu amevaa baragoi kichwani, vazi la heshima linaloashiria umri na utamaduni wa eneo hilo. Wakati sindano inadungwa amefunga macho akitazama mbele kwa utulivu na ujasiri.

Sindano hiyo inavutwa dawa ya chanjo ya MMR kutoka kwenye chupa ndogo ya glasi iliyoandikwa jina la chanjo. Dawa ingine kwenye bomba na sindano polepole huku muuguzi au mhudumu wa afya akihakikisha hakuna hewa ndani.

Hivi ni viti vya kushtua ndani ya nyumba ya mganga wa jadi. Vyombo hivyo vimepangwa kwa namna ya kipekee vikijumuisha vinyago vya kutosha, chupa zilizojaa dawa za kiasili, mafuzo madogo ya wanyama ,ngozi zilizokaushwa na vipande vya mizizi au vipande vya dawa.

Mganga wa jadi akiwa ameketi kwenye zulia au mkeka akiwa amezungukwa na vitu mbalimbali vya tiba kama mizizi, miti shamba, chupa za dawa za kienyeji, shanga na manyoya . Pembeni yake kuna chungu kidogo kinachotoa moshi wa uvumba au dawa ya kuteketezwa.

Muuguzi akiwa katka zahanati au kituo cha afya, akimpea mtoto dawa kwa mdomo kwa uangalifu mkubwa. Mtoto huyu amebebwa na mamake na muuguzi ameshika kidonge akimuekea kwa mdomo.

Naona dawa ya Stamaril ikiwa imewekwa mezani pamoja na sindano. Chupa ya dawa hiyo ina maandishi ya kuonyesha jina na maelezo ya chanjo hiyo ya homa. Sindano mpya na safi iko karibu ikiwa tayari kwa matumizi.

Hii ni nyumba ya mganga, hupatikana na mizizi, magome na majani ya miti ya tiba. Pia kuna chupa za dawa mbalimbali na mikorogo ya kiasili kwa ajili ya kutibu maradhi tofauti. Vitu vingi ni ngozi, mifupa, pembe na manyoya ya wanyama vinavyotumika kwa tiba au kinga za kiroho.

Mtu anaingia kwenye choo ya uma. Choo hicho kimejengwa kwa ukuta wa kudumu na kina alama na maandishi yanayoonyesha ni choo cha uma. Mlango wa kuingilia umeandikwa jinsia inayoruhusiwa kuingia.

Daktari akiwa ndani ya chumba cha afya, anaangalia masikio ya mgonjwa kwa kutumia kifaa cha uchunguzi. Daktari huyo amevaa koti jeupe na glovu, akisimama kwa umakini pembeni ya mgonjwa aliyesimama.

Maafisa wa polisi wakikagua bidhaa zinazouzwa katika eneo la biashara. Polisi wamevaa sare rasmi, wakiwa makini na waangalifu wanapopitia bidhaa zilizopangwa kwenye meza, moboksi au ndani ya duka.

Chumba cha huduma za meno, kilichoandaliwa kwa usafi na utaratibu wa hali ya juu. Chumba hicho kina kitu maalum cha daktari wa meno, chenye sehemu ya kuhamasisha mgonjwa, pamoja na vifaa vya kisasa vya tiba, kama taarifa ya mwangaza, treya ya vyombo.

Nyumba ya mganga wa jadi ikiwa na vitu mbalimbali vya kitamaduni vilivyopangwa ndani. Ndani ya nyumba hiyo kuna mizizi ya miti, vikombe vya kienyeji, chupa za madawa za miti shamba, ngozi za wanyama, manyoya utepe na rangi tofauti na vipande vya mifupa.

Muuguzi akimchanja mtoto kwenye paja, akiwa wamevaa mavazi ya kazi, akiwa na uangalifu ya kuhakikisha usafi na usalama. Mtoto huyo amebebwa na mzazi wake kwa upole, huku akimshikilia vizuri ili kuhakikisha hajalia.

Muuguzi akiwa katika kituo cha afya au hospitali akivuta dawa kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa au ampoli . Muuguzi huyo amevaa glavu safi na barakoa akifanya kazi hiyo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha kipimo sahihi na usafi wa hali ya juu umezingatiwa.

Mhusika wa afya akimchanja mtoto mdogo ambaye amebebwa kwa upole na mama yake. Mama amemshika mtoto kwa udhabiti akimtuliza kwa maneno ya faraja au kumbusu ili kumtoa hofu.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwa kumng'olesha meno. Daktari huyu amevaa glovu, barakoa na miwani ya kinga akiwa ameinama juu ya mgonjwa, aliyelala kwenye kiti maalum cha meno.

Bango hili limeandikwa kwa maandishi makubwa ya kuvutia, yenye rangi angavu kama nyekundu, nyeusi, bluu, likiwa na lengo la kuvuta macho ya wanaopita. Pia kuna maelezo ya huduma kama vile kurudisha mapenzi iliyotoroka, kulinda biashara dhidi ya mikosi na kuvutia wateja.

Wauguzi wawili wakiwa ndani ya chumba cha kuhifadhi watoto, waliozaliwa kabla ya wakati yao kufika. Wamevaa mavazi ya kinga, glovu, barakoa na mavazi meupe safi. Wanasimama karibu na vitanda maalum vya watoto hao, wakitazama kwa makini hali zao.

Mama anatabasamu kwa furaha kubwa, huku amebeba mtoto wake mchanga baada ya kujifungua. Yuko kwenye kitanda cha hospitali. Amevaa nguo ya hospitali na anaonekana mchovu lakini mwenye furaha isiyo elezeka.

Chumba hiki kiko safi na kimetengewa kwa shughuli za uchunguzi wa ndani ya mwili, kwa kutumia mashine maalum, ndani ya chumba kuna mashine makubwa ya scanning kama vile ultrasound au CT scan pamoja na kitanda cha mgonjwa anapolazwa wakati wachunguzi.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa karibu na mwanafunzi mmoja huku wanafunzi wengine wameketi wakisoma kwa makini. Darasa ni safi, limepangwa vizuri na kuna ubao wenye maandishi ya somo.

Daktari akiwa ameketi mezani, akijaza fomu kwa makini, baada ya kumaliza kumchunguza mgonjwa. Amevaa koti jeupe la daktari, glovu, na stethkopu shingoni, ishara ya taaluma, ya waledi wake.

Chupa hii imefungwa vizuri, naina kioevu cha rangi ya kahawia au kijani kibichi ishara ya asili ya dawa hiyo ni ya miti shamba. Kibandiko cha chupa, kina maelezo ya jina la dawa, na matumizi yake ya kiafya. Hasa kwa kutibu na kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya maradhi mbalimbali.

Munguzi akiwa kando ya mgonjwa ndani ya chumba cha matibabu, munguzi huyu amevaa sare rasmi ya matibabu akimuhudumia mgonjwa aliye kwenye kitanda, anaonekana akimpima dawa au kupima ishara za afya kama vile pressure au joto la mwili.

Muuguzi akiwa ndani ya chumba maalum, cha kuhifadhi watoto waliozaliwa kabla ya wakati wake kufika. Chumba hicho kina vifaa vya kisasa kama vile incubators , mashini za kupima viwango vya oksijeni na vifaa vya kutoa joto maalum kwa ajili ya watoto hao wachanga.